Wanawake wawili ambapo mmoja amekaa kwenye kiti na mwingine ameinama, ambapo aliyeinama ni mhumu wa afya

Wahudumu wawili wa afya mmoja aliyeketi na mwingine aliyesimama wamevalia barakoa za rangi ya samawati pamoja na glavu za rangi ya nyeupe. Wameshikilia vifaa vya kumwangalia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa wa meno ambapo wanamumulika meno na kumwangalia meno.

Kwenye vichupa vidogo vidogo visivyo na rangi lililoandikwa Measles, Mumps, Rubela Virus Vaccine ambayo ni dawa ya magonjwa ya Measles na Mumps, Rubela amabapo hapo kando kuna sindano iliyo na rangi ya manjano na vichupa vidogo vidogo vilivyo na vifuniko vya rangi ya machungwa na vifuniko vya rangi ya samawati.

Mkebe uliowekwa maji ya mfereji ambapo kuna sabuni hapo kando. Mkebe mwenyewe uko na ndoo iliyo chini ambapo mtu akinawia maji inaweza kumwagika kwenye ndoo iliyo chini. Mkebe mwenyewe ni mwenye rangi ya kijani kibichi vile vile ndoo iliyo chini ni yenye rangi ya nyeupe.

Wahudumu wa afya wanamhudumia mama aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Wahudumu wenyewe wa afya wamevalia barakoa za samawati kwenye midomo yao, pamoja na glovu za white zilizo kwenye mikono yao. Mama aliyelala amevalia nguo ya samawati vilevile.

Wahudumu wa afya walio kwenye kambi ambapo mhudumu mmoja pia amekalia kiti kilicho mbele ya mmama aliyekalia kiti pia. Mhudumu mwenyewe wa afya ameshikilia kifaa na anamwelezea mama mwenyewe na wako na mazungumzo na mama mwenyewe. Mhudumu wa afya amevalia nguo yake ya rangi ya nyeupe.

Vijichupa vidogovidogo vilivyoekelewa vifuniko mbele ambapo funiko zenyewe ziko na tembe za dawa. Tembe zenyewe ni rangi ya nyeupe na zingine ni rangi ya nyekundu. Vijichupa vyenyewe viko na vifuniko vya rangi ya nyeupe pamoja na maandishi ya rangi ya nyeusi na nyeupe.

Mtoto ameshikiliwa na watu wawili walio mbele yake na mtu mmoja aliye mbele yake na mwingine nyuma yake ambapo anaonekana kuwa anachukua hatua zake za kwanza. Mtoto mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya nyekundu na amevalia pia long'i ya rangi ya nyeupe.

Vijichupa viwil vidogo vilivyoandikwa MMR-2 vilivyo na rangi ya samawati kwenye vifuniko. Nyuma ya chupa hizo kuna box moja iliyoandikwa kwa rangi ya samawati na iliyoandikwa MMR-2 .

Watoto watatu wamepanga laini ambapo aliyekuwa mbele, ananawa mikono kwenye tanki ya rangi ya masamawati. Watoto wenyewe wasichana wawili wamevalia rangi nguo za rangi ya samawati na mvulana aliye katikati amevalia nguo ya rangi ya kahawia.

Mhudumu wa afya aliyesimama katikati ya kambi ambapo anaonekana kushikilia sindano na kuwekelea dawa kwenye sindano yenyewe, mhudumu mwenyewe wa afya amevalia barakoa kwenye mdomo na vile vile ako na nguo yake ya kazi iliyo na rangi nyeupe na nguo ya ndani ambayo ni sweta ama fulana iliyo na rangi ya nyeusi.

Wamama wawili ambapo mmoja amekaa chini na mwingine amesimama. Aliyesimama anaonekana kushika mashuka iliyofunikwa na karatasi ya nailoni. Aliyekaa amemshikilia mtoto ambapo msichana mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyekuwa daktari wa macho, amevalia glavu za rangi ya nyeupe. Anamwangalia mtu aliyewekwa kwa vifaa vya kumtazamia macho. Mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyeupe na ya nyeusi, na mhudumu wa afya amevalia sare yake ya kikazi iliyo ya rangi ya nyeupe.

Vijichupa vidogo vidogo vyenye rangi ya manjano vilivyoandikwa yellow fever vaccine vimepangana hapo kwenye meza iliyo ya nyeupe. Vijichupa vyenyewe ni vitano ambapo kando ya chupa vyenyewe kuna boksi kubwa iliyoandikwa yellow fever vaccine .

Kijichupa kimoja kilichosimamishwa hapo ambapo kando yake kuna viboxi vitatu vilivyolalishwa ambapo viboxi vyenyewe pamoja na chupa vilivyo na dawa ndani, vijichupa vimeandikwa supramax vimeandikwa kwenye rangi ya machungwa na viboxi viko kwenye rangi ya samawati.

Hospitali ambapo mhuduma wa afya amemshikilia mtoto aliyewekwa kwenye incubator . Mtoto mwenyewe amevalia nguo za rangi nyeupe. Mhudumu huyu wa afya amevalia sare yake ya kazi ya rangi ya samawati pamoja na miwani ambayo iko kwenye macho yake.

Mhudumu wa afya ameshikilia kifaa cha kuangalilia mgonjwa kwenye masikio. Amemwingiza mgonjwa kifaa hicho kwenye masikio ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevalia glavu za rangi ya nyeupe, na anaye angalia kwa maskio ni mama mzee. Aliyevalia kitambaa cha rangi samawati kwenye kichwa na vilevile nguo ya rangi ya samawati.

Kijichupa kikubwa cha dawa kilichoandikwa Gudaton, ambapo ni dawa ya tezi dume kupanuka, lililoandikwa hundred percent natural . Hii chupa chenyewe liko na funiko ya rangi nyeupe na chupa yenyewe ni ya chupa ya rangi nyeupe vile vile.

Wamama wawili waliokaa chini na wengine wawili walio simama. Walio simama wanaonekana kuwa wahudumu wa afya ambapo aliyekaa chini mmoja pia ni mhudumu wa afya anaye mshikilia mtoto kwa mashavu yake, na kumshikilia mapua na mkono mwingine.

Mwanamke aliyesimama katikati ya ardhi iliyokauka ambapo tunaona miti imekauka na haina matawi. Mama mwenyewe amevalia buibui la rangi ya nyeusi na nguo ya rangi ya kahawia pamoja na arhi yenyewe iliyo na rangi ya kahawia.

Hospitalini ambapo wahudumu wawili wa afya wanamshughulikia, msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Wahudumu wenyewe wa afya, mmoja aliyekaa chini ameshikilia kifaa cha kumwangalilia, msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa ,ambapo hapo kando, mhudumu mwengine wa afya amesimama na anawatazama.

Mhudumu wa afya amesimama katika hospitali ambapo kuna kitanda hapo kando mhudmu mwenyewe wa afya amevalia nguo yake , sare yake ya kazi ya rangi ya nyeupe ambapo kando yake kuna vitanda viwili vilivyo na rangi nyeupe.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona mafuriko yaliyofanyika . Maji yaliyojaa hapo kwenye hospitali ni maji ya rangi ya kahawia ambapo hospitali yenyewe inaitwa Ahero County Hospital na ni hopsitali nyeupe yenye madoadoa ya rangi ya samawati

Kichupa kidogo kilichoandikwa m m r kimesimamishwa kwenye meza . Kichupa yenyewe kina rangi ya kijivu kwenye kifuniko ambapo hapo kando kuna shindano iliyolazwa. Shindano yenyewe ina rangi ya manjano pamoja na rangi ya nyuesi.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya kijani kibichi. Ameshikilia kitanda ambacho kiko na rangi ya nyeupe. Mhudumu mwenyewe wa afya amevalia glovu kwenye mkono, pamoja na miwani iliyoko kwenye macho yake.

Mafuriko yako kwenye barabara ambapo magari yanang'ang'ana kupita. Magari yenyewe ni ya rangi aina aina. Kuna gari la rangi ya kijani na magari mingine ya rangi ya nyeupe na rangi ya nyekundu. Mafuriko yenye pia kuna mijengo iliyo hapo kando.

Mhudumu wa afya anamdunga sindano mtu aliyekalia kwenye kiti, ambapo mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi na amevalia barakoa kwenye mdomo. Mhudumu wa afya mwenyewe, vilevile, amevalia barakoa kwenye mdomo, amevalia nguo ya rangi ya nyeupe, pamoja na koti ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya ako na mgonjwa ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevalia nguo ya rangi ya nyekundu pamoja na barakoa kwenye mdomo ya rangi ya samawati. Anamuelezea mgonjwa aliyekaa chini na ameshikilia kifaa cha meno kinachoonyesha meno ya mdomo. Mgonjwa amevalia hijabu ya rangi ya kijani pamoja na buibui ya rangi ya nyeusi.

Boksi ya dawa la Cholecalciferol capsules USP lililosimamishwa hapo, ambapo kando yenyewe kuna dawa zenyewe zilizotolewa kwenye boksi, ambalo tembe zenyewe ni zenye rangi ya kahawia ama gold . Ambapo boksi ya dawa hizo zimeandikwa kwa rangi ya nyeusi na vilevile rangi ya samawati.

Nyumba zilizoporomoka ambapo zimechomwa na moto. Watu wamesimama hapo na wanajaribu kuangalia ni nini imefanyika ambapo watu wenyewe wamevalia nguo za rangi ya aina aina. Kuna rangi ya nyekundu, rangi ya nyeupe vile vile na rangi ya manjano.

Tanki la chuma lenye rangi ya jivu, limewekwa juu ambapo watu wawili walioko huko juu wamesimama na mwingine anashuka ngazi zilizo kwenye tanki hiyo. Jua imeng'aa ambapo pia kuna miti iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyeshikilia vichupa vidogo vidogo vya dawa ambapo anavuta dawa kwenye sindano, sindano yenyewe ni ya rangi ya samawati. Mtu aliyeshikilia kwa mikono ako na pete ya rangi ya jivu kwenye mkono wa tatu na ameshikilia vichupa hivyo vilivyo na rangi ya nyekundu kwenye kifuniko.

Mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa anashughulikiwa na wahudumu wa afya ambapo mhudumu mmoja ameshikilia kifaa ambacho anamshughulikia nacho. Wahudumu wa afya wenyewe wamevalia kofia za rangi ya samawati, barakoa za rangi ya samawati pamoja na glovu za rangi ya nyeupe na sera zao ni zenye rangi ya samawati vilevile.

Mama aliyekaa kwenye kitanda amefurahia sana ambapo amemshikilia mtoto mchanga. Kitanda chenyewe ni chenye rangi ya nyeupe na mama amevalia kofia yenye rangi ya samawati na nyumba yenyewe ama hospitali yenyewe iko na ukuta wenye rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya amekaa mbele ya mama aliyekaa hapo ambapo mhudumu mwenyewe anamwelezea mama na mhudumu mwenyewe ameshikilia kalamu ya rangi ya nyeupe iliyo na kifuniko ya rangi ya samawati ambapo mama mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya nyekundu.

Mafuriko yaliyo kwenye barabara ambapo magari yanapita kwenye maji hayo pamoja na pikipiki iliyobeba watu, ambapo pia kuna mtu anayesukuma lile chuma la kubeba mzigo katikati ya barabara aliyesimama katikati ya barabara na amevalia koti ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya amesimama ambapo anamshika msichana kwenye mkono, ambapo msichana mwenyewe ni mgonjwa na amekalia kwenye kitanda cha wagonjwa. Mhudumu mwenyewe wa afya amevalia miwani kwenye macho na saa kwenye mkono wa kushoto, ambapo pia amevalia nguo ya kazi ya rangi ya nyeupe na msichana vilevile ako na kikoi chenye rangi ya kahawia.

Boksi ndogo iliyoandikwa CBD Pain Cream ambapo ni ya mafuta ya kujipaka unaposikia uchungu kwenye mwili. Boksi lenyewe liko na rangi ya machungwa. Na limeandikwa kwenye rangi ya samawati na rangi ya nyeusi na vile vile rangi ya nyeupe.

Wahudumu wa afya wanamuangalia msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa, ambapo wametumia kifaa kinachotoa taa kwenye mdomo wa msichana mwenyewe. Wahudumu wote wa afya wamevalia barakoa zilizo za rangi ya samawati na pia glovu kwenye mkono za rangi ya nyeupe.

Mhudumu wa afya amemshikilia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha wagonjwa ambapo wamefurahia sana na wanacheka. Mhudumu mwenyewe wa afya amevalia kofia ya rangi ya samawati na vilevile amevalia glovu za rangi ya samawati. Mgonjwa amevalia nguo ya rangi ya manjano ambapo amewekelea kidole juu na amefurahi.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare yake ya kazi iliyo na rangi ya samawati ,amemshikilia mtoto mchanga aliye kwenye incubator , ambapo mtoto mwenyewe ni wa rangi ya nyeupe ,ambapo mhudumu wa afya mwenyewe ni msichana na amevalia miwani kwenye macho yake.

Maporomoko yaliyofanyika ambapo mawe yameangushwa chini na yamesababishwa na nyumba kuporomoka ndiposa tunakuna mawe hapa. Ambapo pia kuna wafanyikazi wa serikali ambao ni mapolisi waliosimama na wanajaribu kuangalia poromoko hilo lililofanyika.

Wasichana wawili wako kwenye mlima ambapo wamechimba mchanga kwenye mlima na wanachota maji iliyo chini ya mchanga wenyewe. Wasichana wenyewe wako na mitungi mitatu ambapo msichana moja ameinama na kushikilia mitungi miwili na mwingine amechukua maji anawekelea kwa mtungi moja.

Mtu aliyesimama kando ya sinki ambapo amewekelea mkono kwenye dude la kutolea sabuni inayotumika kunawa. Mtu mwenyewe amevalia sare yake ya rangi ya kijani kibichi na vilevile amevaa kofia yenye rangi ya jivu.

Mhudumu wa afya amechuchumaa kwenye boksi lenye rangi ya samawati. Ambapo ameshikilia shindano na hapo kando kuna mwanamke aliyevaa nguo za kiborana, ambapo ameshikilia kitambaa chenye rangi ya nyekundu na madoadoa ya rangi ya nyeupe.

Mafuriko yaliyoletwa na mvua ambapo wanawake wawili wameinama kwenye compound , wanachota maji wakimwaga nje. Mwanamke mmoja amevalia barakoa kwenye mdomo, na mwingine amevalia nguo ya rangi ya samawati na wote wame shikilia ndoo za rangi ya nyeupe.

Mtu aliyesimama kwenye shamba ambapo anapulizia dawa ya kuua wadudu. Mgongoni mwake amebeba mkebe ulioweka dawa za kuua wadudu. Shamba lenyewe liko na mimea ya rangi ya kijani kibichi na mtu mwenyewe amevalia sueta yenye rangi ya samawati na kidude alichobebea dawa ni rangi ya samawati.

Vitanda vingi vilivyo kwenye kambi ambapo vitanda vyenyewe ni vile vilivyo na rangi ya nyeupe. Na viko ndani ya kambi ambapo kambi lenyewe liko na rangi ya nyeupe vilevile. Wahudumu wamesimama, mhudumu mmoja amesimama kando ya kitanda kimoja.

Vijichupa vidogo vidogo vilivyowekwa kwenye meza, ambapo zimeandikwa Measles ,Mumps, Rubella Virus Vaccine , ambapo kuna sindano zilizolazwa hapo zenye rangi ya manjano na rangi ya nyekundu. Hapo kando pia kuna chupa kadhaa wa kadha, zilizo na vifuniko vya rangi ya manjano na vifuniko vya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya ameketi kwenye kiti ambapo kuna mhudumu mwingine wa afya aliyesimama na wote wanamshughulikia mtu aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Wahudumu wenyewe wa afya wamevalia barakoa kwenye mdomo pamoja na vazi lao la kutibu wagonjwa.

Mama aliye mjamzito amelala kwenye mkeka ambapo mkunga anamshika tumbo na kumwangalia. Mama mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya nyekundu ambapo na mkunga mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Kichupa kidogo cha virus kilichoandikwa measles mumps and rubies virus vaccine, kilichoshikiliwa na mtu aliyevalia glovu ya rangi ya kijani kibichi. Mtu mwenyewe ameshikilia pia shindano hapo kando na shindano yenyewe ni ya rangi ya nyeupe iliyo na rangi ya nyeusi pamoja na rangi ya manjano.

Kijichupa kidogo kilicho na vaccine ndani, kilichoandikwa missles, mumps, rubella vaccine. Ambapo kiko kwenye rangi ya nyeupe na kifuniko chake ni rangi ya manjano. Hapo kando kuna shindano iliyolazwa hapo chini na iliyo katika rangi ya nyeupe na rangi ya samawati.

Dawa zinazoitwa Zithroni ambapo ni azithromycin tablets , yako kwenye maboksi ambapo dawa zenyewe ni zenye rangi ya machungwa. Na dawa zenyewe ziko maboksi yenyewe ni yenye rangi ya nyeupe. Ambapo iko na maandishi ya rangi ya machungwa na rangi ya nyeusi.

Ni vichupa vidogo ambavyo viko na rangi ya nyeupe na samawati zinaonekana kukuwa Kando ya ki box ambacho kinashikilia madawa. Vichupa vyenyewe vinaonekana kuwa na dawa ndani ambapo zimeandikwa kwenye rangi ya nyeusi.

Msitu ulioshika moto ambapo miti inachomeka pamoja na nyasi. Moto wenyewe umewaka mpaka kuna moshi ambayo moshi ni nyeusi. Moto imeshika miti mingi ambapo miti inaonekana kuanguka.

Kijichupa kidogo ambacho chupa lenyewe iko na rangi ya nyeupe vilevile na kifuniko cha nyekundu. Chupa yenyewe ni ya MMR vaccine ambayo inatibu Measles, Mumps na Rubella. Chupa yenyewe imeandikwa kwenye rangi ya nyeusi ambapo pia kuna rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya amemshikilia mzee aliyelala kwenye kitanda ambapo anaingizwa kwenye mashini ya X-ray . Mhudumu wa afya amevaa nguo zenye rangi ya samawati, ambapo mzee mwenyewe amevaa shati yenye rangi ya nyeupe pamoja na leso yenye rangi ya samwawati na nyeupe.

Mwanamke anajaribu kufungua incubator ambayo imeweka mtoto mchanga, Na mwanamke mwenyewe amevaa sare ya rangi ya samawati ambapo watoto wawili, wanaonekana kwenye incubator .

Mama aliyemshika mtoto mdogo ambapo mhudumu wa afya anamhudumia. Mhudumu wa afya anajaribu kumshika mtoto, ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevalia nguo ya nyeupe na skati ya samawati. Mama amevalia shati ya manjano ambapo ameshikilia mtoto wake.

Watu wawili waliovaa nguo za nyeupe ambapo mtu mmoja aliyevaa barakoa pamoja na glavu pamoja na kinga ya miguu amebeba dawa ya kuua wadudu ambapo anajaribu kusafisha nyumba kwa kupulizia dawa yenyewe kwenye nyumba yenyewe.

Dawa zilizowekelewa hapo ambapo kuna boksi lenye dawa, na vile vile kuna chupa ya dawa. Chupa yenyewe ya dawa iko na rangi ya nyekundu ambapo imesimamishwa, na dawa zilizolazwa ni dawa zenye ziko na rangi ya samawati. Dawa zenye zinaitwa ReNo, na iliyo na chupa ya nyekundu inaitwa Supramax.

Mtu ameshikilia chupa cha dawa kwa mkono mmoja na mkono mwingine ameshikilia karatasi yenye risiti, ambapo ameziwekelea kwenye meza yenye kitambaa cha nyekundu.

Muhudumu wa afya anatoa dawa kwenye kijichupa kidogo kukiweka kwa sindano, ambapo muhudumu mwenyewe amevaa koti la rangi ya nyeupe na barakoa lililoekelea kwa mdomo wake, na pia ako na miwani ambapo anazingatia sana hiyo shuguli ya kuweka dawa kwenye sindano.

Lori kubwa yenye rangi mbili ambapo kichwa ya lori iko na rangi ya nyeupe na mwili wa lori uko na rangi ya nyekundu. Lori yenyewe imeandikwa exhauster na maandishi haya yameandikwa kwenye rangi ya nyeupe ambapo imesimama katikati ya uwanja.

Maporomko iliyofanyika ambapo watu wanaangalia na kurekodi kwenye simu zao, ambapo maporomoko yenyewe yamevunja vunja nyumba ambapo imebaki na mawe ambayo iliyo mwagika chini. Watu wanarekodi picha zenyewe na vedio zenyewe.

Darasani ambapo mwanafunzi amesimama mbele pamoja na mwalimu. Mwanafunzi mwenyewe anaelezea wanafunzi wengine ambapo ni swali, inaweza kuwa ni swali ambayo mwalimu ameuliza, ndio mwanafunzi amechaguliwa kwenda huko mbele kuelezea wanafunzi wengine kuhusu hilo swali.

Vijichupa vidogo vidogo vinavyokuwa na dawa ambapo kuna boksi lililoandikwa yellow fever vaccine . Vijichupa hivi viko na rangi ya manjano ambapo ni chupa tano na boksi ni moja ambapo iliyoandikwa na rangi ya nyeusi.

Tembe za dawa zilizowekelewa hapo ambapo dawa zenyewe zipo kwenye rangi ya kijani kibichi. Dawa yenyewe ni dawa aina ya Ibuprofen, ambayo inamezwa wakati mtu anaposkia yeye ni mgonjwa. Dawa zenyewe ziko kwa rangi ya kijani kibichi.

Vijichupa vidogo vidogo vimewekwa chini. Vijichupa vyenyewe ni vyenye rangi ya grey ambapo chupa yenyewe ni ile ambayo unaweza ona kile kiko ndani. Zimebeba unga wa rangi ya kahawia ambapo kuna zenye zimelazwa na zingine zimesimamishwa.

Boksi ndogo yenye dawa ya Core Supplements pack umeekelewa hapo juu, ambapo kando yake kuna glasi yenye maji na vilevile kando yake kuna tembe tano zilizowekwa hapo kwenye rangi ya nyeusi, nyeupe, manjano na nyekundu.

Mtu ameshikilia sindano, ambapo sindano imeshikiliwa pamoja na vaccine na mtu mwenyewe amevaa glavu za rangi ya nyeupe, vaccine imeandikwa na rangi ya nyeusi na iko kwenye kijidude zenye rangi ya nyeupe, sindano yenyewe inaonekana iko na rangi ya kijani kibichi.

Kichupa cha dawa kimeinamishwa ambapo kuna chembechembe za dawa ambazo zimemwagika kutoka kwa chupa yenyewe. Chupa yenyewe, iko na rangi ya manjano. Maandishi yake, na pia yenyewe pia ni ya rangi ya nyeupe. Dawa zenyewe ni rangi ya manjano vilevile.

Moto imetambaa kwenye msitu ambapo nyasi imeshika moto na vilevile watu wawili wamesimama ambapo wanajaribu kuzima moto huo. Moto yenyewe inatoa moshi ya nyeusi ambayo inaleta madhara kwenye mazingira.

Mhudumu wa afya aliyekaa kwenye kiti na amevalia glavu za nyeupe kwenye mikono pamoja na kabuti kwenye mwili ambayo kabuti yenyewe ni yenye rangi ya nyeupe vilevile na hizo glovu alizozivaa. Ameshikilia vifaa vya kufanyia kazi yake ambapo anazifanyia kazi.

Mhudumu wa afya aliyekaa mbele ya mtu aliyevalia barakoa. Mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyeusi na rangi ya nyeupe. Mhudumu mwenyewe wa afya amevalia nguo ya nyeupe ambapo pia amevalia barakoa kwenye mdomo.

Hospitali ambapo kuna wahudumu wa afya watatu na mwanamke mmoja ambapo mhudumu mmoja wa afya anajaribu kumweleza mama aliyekuwa mjamzito na mhudumu mwingine wa afya anajaribu kumtengeneza mtoto ambaye amelazwa hapo.

Tembe za dawa pamoja na boksi ambapo tembe zenyewe za dawa ni za rangi ya manjano na boksi liloandikwa Azithromyzin tablets ambapo ni boksi ambalo lilikuwa limebeba dawa zenye zimewekelewa hapo chini. Boksi yenyewe iko na rangi ya nyeupe pamoja na maandishi ya rangi ya nyeusi.

Mafuriko yametanda ambapo mvua nyingi imenyesha ikaleta mafuriko. Ambapo kuna watu wawili wanaojaribu kuvuka hiyo mvua ambapo imewaendea mpaka kwenye magoti urefu wa mvua, ambapo pia kuna mbuzi ambao wanaonekana wamejikinga na wanaovuka pia wanavuka.

Mama ako hospitali pamoja na mwanawe ambaye amemkalia kwenye mapaja. Mwanawe anaonekana kuwa anaelezwa maelezo na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevaa barakoa kwenye mdomo na kofia kwenye kichwa.

Watu waliokaa kwenye viti za plastiki ambapo wengine wamechuchumaa. Watu wenyewe wanaonekana kwamba wamevaa barakoa kwenye midomo na wanaonekana kuinua mikono juu na wanaonekana wenye furaha sana.

Kidude chenye dawa kimeshikwa kwa mikino miwili. Ambapo kinajaribu kuinamishwa ambapo kuna dawa itatokelezea hapo iko kwa rangi ya manjano. Kidude chenyewe kina rangi ya manjano pia.

Mafuriko yametanda kwenye uwanja ambapo maji yamejaa na imefunika nyasi ambapo nyasi yenyewe ni rangi kijani kibichi lakini kuna maji yenye yamejaa hapo ya rangi ya kahawia ambapo ni mafuriko ambayo yametanda.

Wahudumu watatu wa afya wanamwangalia mtu ambaye amelala kwenye kiti , wanaonekana kumshughlikia ambapo wahudumu wenyewe wa afya wamevaa nguo za samawati na pia wamevaa barakoa kwenye midomo Yao na mmoja wao amevaa miwani kwenye macho yake.

Mhudumu wa afya anamdunga shindano msichana ambaye aliyekaa kwenye kiti cha rangi ya nyekundu, msichana mwenyewe amevaa shati ya rangi ya nyeusi na amevaa barakoa kwenye mdomo vilevile mhudumu wa afya mwenyewe amevaa barakoa kwenye mdomo.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na miwani kwenye macho ambapo pia vilevile amevalia sare yake ya kazi ambayo ni ya rangi ya samawati, anamshika mtoto ambapo mtoto mwenyewe ni mchanga na hapo kando kuna kiti chenye rangi ya nyeusi na vilevile kiti chenye rangi ya manjano.

Wahudumu wa afya wawili wanamshughulikia mtu aliyelala kwenye kitanda ambapo wameshikilia kifaa cha kumshughulikia mtu mwenyewe. Wahudumu wenyewe wamevaa barakoa kwenye mapua yao na mdomo na pia mmoja amevaa miwani kwenye macho na wako na nguo za kijani kibichi.

Vichupa vidogo vilivyowekwa kwenye meza ambapo vipo vya rangi tofauti tofauti kuna rangi ya nyeupe, kuna rangi ya nyeusi, ambapo yapo na vifuniko vyenye rangi ya nyekundu, manjano na nyeupe, vichupa venyewe ni kuna moja iliyoandikwa Nodic natural vitamin D3 ambayo ni gamis ambapo mtu anayeweza akachukua.

Mafuriko yametanda kwenye mji mmoja ambapo yamefikia nyumba katikati ambapo yameletwa na mvua kali. Mafuriko yenyewe yanaonekana kukuwa na rangi ya kahawia na nyumba zilizoko hapo zipo na mabati ya nyekundu na vilevile nyumba zenyewe ziko na rangi ya kahawia.

Vijiboksi vidogo vidogo vinavyo simama kwenye meza, viboksi vyenyewe kuna vyenye viko vidogo na vingine ni vikubwa. Kuna pia kiboksi cha dawa kimoja ambacho kimeekwa hapo.

Watu wanne waliovalia nguo za rangi ya nyeupe ambapo imewafunika mwili mzima pamoja na maglavu kwenye za rangi ya nyekundu. Mmoja anapulizia dawa ya kuua wadudu kwenye makonakona ya nyumba ambapo amevalia hicho kidude chenye dawa ya kupulizia kwenye wadudu kwenye mgongo.

Wasichana wawili na askari mmoja ambao wasichana wenyewe ni wahudumu wa afya. Wamesimama kwenye mfereji uliokuwa na ndoo ya rangi ya kijani ambayo ipo hapo chini na wasichana wenyewe wanaosha mikono na wamesimama. Wamevalia nguo za nyeupe na mmoja wa nyeusi na mwingine wa nyekundu.

Vijichupa vidogo vidogo vinne vyenye rangi ya samawati, ambayo imeandikwa kwenye rangi ya nyeusi. Hapo kando kuna boksi ambapo boksi yenyewe inaaminika kuwa ndiyo yenye vijichupa hivi vyenye viko na vaccine vinatolewa hapo ndani.

Vijana wana wameinama kwenye mfereji ambapo wananawa mikono na kuna sabuni ya kipande iliyowekwa juu ya mfereji mwenyewe. Vijana wenyewe wamevalia nguo za rangi ya manjano, ambapo pia wamevaa barakoa vilevile na long'i zenye rangi ya samawati.

Maboksi mawili madogo yaliyo kwenye meza ambapo maboksi yenyewe ni yenye rangi ya nyeupe na rangi ya samawati .Kando ya boksi lenyewe kuna chupa ndogo iliyofunikwa na kifuniko chenye rangi ya samawati na pia kuna sindano iliyolazwa hapo kando kwenye juu ya meza kando ya boksi hilo na kando ya kijichupa hicho kidogo.

Mama aliyesimama kwenye kando ya tanki ambapo ananawa mikono na mama mwenyewe amevaa barakoa kwenye mdomo. Mtoto aliye kando yake anatazama vile mama ananawa mkono na mama mwenyewe amevalia nguo ya samawati pamoja na leso la kahawia.

Mama ako hospitalini ambapo anadungwa sindano na mhudumu wa afya, mwanamke mwenyewe amevaa nguo ya manjano na leso ya nyekundu. Mhudumu wa afya amevaa nguo ya manjano ambapo anamdunga mama sindano.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mama kwa kumdunga sindano ambapo mama mwenyewe amekaa kwenye kiti na amevalia barakoa pamoja na mtandio uliofunika kichwa chake. Mhudumu wa afya huyu amevaa nguo ya rangi ya nyeupe, ambapo ameinama anamdunga mama sindano kwenye mkono wa kushoto.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya nyeupe pamoja na koti ya rangi ya manjano, vile vila na barakoa kwenye mdomo, anamdunga mtoto mdogo sindano ambapo mtoto mwenyewe amebebwa kwa mkono na mama yake.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na mama kwenye mapaja yake. Anamdunga mtoto shindano ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevalia barakoa na ako na glavu kwenye mkono yake.

Kichupa kidogo cha dawa ambapo kimeandikwa measles ambapo kijichupa chenyewe ni chenye rangi ya nyeupe na maandishi yako kwenye rangi ya nyeusi ambapo kuna pia rangi ya samwati kwenye chupa yenyewe. Chupa yenyewe imefunikwa na kifuniko chenye rangi ya samawati vilevile.

Mazingira yenye kiangazi ambapo miti yamekauka na yako kwenye rangi ya kahawia ambapo pia kuna nyumba iliyoshonwa na manguo na ngozi ya wanyama ambayo iko na rangi ya kahawia.

Wahudumu wawili wa afya na msichana aliyelala kwenye kitanda. Mhudumu mmoja wa afya anamshughulikia msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa ambapo mwingine anajaribu kukiguza kifaa kinachotumika kwa msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Wahudumu wenyewe wa afya wamevalia kofia za rangi ya samawati vilevile na barakoa zenye rangi ya samawati pia.

Chupa lenye dawa ambapo lililoandikwa Zephaniah Herbal Clinic Detox. Kijichupa chenyewe kimechorwa mwili ambapo unaelezewa dawa itakavyofanya kazi na chupa yenyewe ni ya rangi ya nyeupe ambapo iko na maandishi na imechorwa rangi ya kijani kibichi.

Vijichupa vidogo vidogo vya dawa vilivyo shikiliwa ambapo vichupa vyenyewe ni vyenye rangi ya nyeupe ambapo chupa moja, imefunikwa kwenye kifuniko cha rangi ya nyekundu. Pia kuna barua iliyoandikwa ambapo barua yenyewe imeandikwa kwenye rangi ya nyeusi na barua yenyewe ni ya rangi ya manjano.

Mkono wenye mhudumu wa afya na mkono mwingine wenye mgonjwa ambapo mhudumu wa afya ameshikilia mkono na anajaribu kuinyorosha. Mhudumu wa afya huyu amevalia nguo ya nyeupe, vilevile mama ama mgonjwa aliyekalia hapo, amevalia nguo ya nyeupe pia.

Mwanamke ako kwenye cherehani ambapo ni wanawake wawili. Wote wanashona barakoa kutumia cherehani. Wanawake wenyewe wana, wamevaa barakoa pia na mmoja wao amevaa miwani kwenye macho.

Watu wawili waliovalia kinga ama nguo za rangi ya manjano pamoja na buti za rangi ya nyeusi, wamevalia glavu za nyekundu ambapo pia wamevalia kinga kwenye mdomo na kwenye uso mzima. Wamesimama kando ya matanki ambapo wameshikilia mtungi wenye rangi ya nyekundu.

Dawa zilizo katika vichupa vidogo vidogo visita ambapo dawa zenyewe, chupa zenyewe ni za rangi ya nyeupe ambapo dawa yenyewe inaitwa Zephania Life Herbal Clinic. Ni dawa ambazo zimeekelewa juu ya meza na zimefungwa na kusealiwa na karatasi ya nailoni .

Mama aliyekalia kwenye kiti ambapo anashughulikiwa na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya anamdunga mama shindano ambapo mama amevalia barakoa kwenye mdomo na mhudumu wa afya amevalia nguo ya samawati.

Mhudumu wa afya amekaa kwenye kiti ambapo anaangalia specimen zake. Mhudumu wa afya mwenyewe amevaa barakoa yenye rangi ya nyeupe na koti lenye rangi ya nyeupe vilevile.

Msichana na mama ambapo mama anamwekea msichana sabuni kwenye mikono akaweze kunawa, ambapo wote wamevaa barakoa kwenye mdomo. Mama amevaa kofia ya rangi ya nyeusi.

Tukio la maporomoko iliyofanyika mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa, ambapo jengo limeporomoka na wahudumu wanajaribu kueleza kutafuta namna ya kutatua suluhisho hilo.

Mnyama ambayo ni ngamia imelala kwenye mchanga ambapo ngamia yenyewe imewekelewa vitu kwenye mgongo wake. Vitu zenyewe ziko kwenye rangi ya nyekundu. Ngamia mwenyewe ako na rangi ya kahawia.

Mhudumu wa afya anamhudumia mama ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Mama mwenyewe amevaa nguo ya nyekundu, ambapo mhudumu wa afya anamwangalia meno, ambapo mhudumu wa afya amevaa barakoa na amevaa nguo ya nyeupe.

Tembe za dawa zilizotolewa kwenye boksi yake, ambapo tembe zenyewe zinaitwa Resperdal tablets .Ambapo tembe zenyewe ziko na rangi ya kijani kibichi na boksi lenyewe liko na rangi ya kijani kibichi vilevile na rangi ya manjano.

Watu waliokusanyika kwenye tukio lililofanyika kwenye barabara ambapo gari imepata ajali ambapo gari lenyewe limebondwa mbele na watu wamekusanyika wanajaribu kuangalia tukio hilo lililofanyika.

Mtu aliyevalia nguo ya kahawia pamoja na samawati anapulizia dawa ya kuua wadudu kwenye mabati iliyo hapo kando, vilevile kuna mti uliong'aa hapo na mti wenyewe ni wenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabati yenyewe ambayo ni rangi ya grey .

Watu wamepanga laini ambapo wanaelekezwa kuchota maji ambapo watu wenyewe wameshikilia neti kwenye mkono. Kuna mitungi pia iliyo ya maji iliyo hapo na waelekezaji wanajaribu kuwaelekeza watu waliopanga laini .

Mhudumu wa afya anamshughulikia mama aliyeshikilia mtoto. Mhudumu mwenyewe wa afya anamdunga mtoto shindano ambapo mtoto analia. Mhudumu wa afya amevalia nguo ya nyeupe ambapo amefunga mtandio wa kijani kibichi na mama amevalia nguo ya samawati na amejifunga kitambaa cha samawati vilevile kwenye kichwa.

Tembe za dawa mbalimbali zimeshikiliwa na mtu ambapo mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyeupe. Dawa zenyewe ziko za aina mbalimbali ambapo kuna dawa moja ambayo iko na rangi ya manjano na dawa nyingine iko na rangi ya kahawia. Mtu mwenyewe vilevile ameshikilia kijichupa kidogo kilicho na rangi ya nyekundu, nyeupe.

Mhudumu wa afya anamwangalia mama maskio ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevaa barakoa na nguo yake ya nyeupe. Mama amevalia koti lake la rangi ya nyeusi na amevalia pia mtandio kwenye shingo.

Wahudumu wa afya wanahudumia mgonjwa ambaye ako na shida ama tatizo la meno. Wamemwekelea vitu kwenye mdomo ambapo wanachunguza kutumia taa iliyowekwa juu.

Vijichupa vidogo vya vaccine ya measles za watoto wadogo, ambayo imeandikwa single dose ambayo inaashiria ya kwamba ni dawa ya measles . Kuna sindano zilizolazwa hapo zenye rangi ya manjano vilevile. Vifuniko viko vyenye rangi ya manjano na rangi ya samawati.

Mafuriko yametanda ambapo watu wanne wanang'ang'ana kuvuka hiyo maji ndio waende kwa ng'ambo nyingine. Watu wawili wanaenda kwenye ng'ambo ingine na watu wawili wanarudi huku kwenye ng'ambo ingine. Mmoja amevalia nguo ya nyekundu na mzee amevalia shati ya kijani kibichi, koti ya rangi ya nyeusi na vilevile kofia.

Mhudumu wa afya anayehudumia mgonjwa. Mgonjwa mwenyewe amelalia kwenye kitanda cha wagonjwa na amevaa miwani kwenye macho, miwani yenye rangi ya manjano. Mhudumu wa afya mwenyewe amevalia kofia kwenye kichwa vilevile na barakoa kwenye mdomo.

Watu saba walioko hapa ambapo mtu mmoja anajaribu kumsajili mmama ambaye amesimama mbele yake. Watu wenyewe wamevaa barakoa kwenye midomo na mmama mwenyewe anangojea hapo kusaidiwa na msaidizi anayekuwa na kitabu na kalamu.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mzee aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa, ambapo mhudumu mwenyewe wa afya amevalia nguo ya nyeupe na barakoa kwenye mdomo na pia amevalia glovu kwenye mkono, ambapo anajaribu kumwangalia mzee kwenye meno aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa.

Wanawake wawili ambapo mwanamke mmoja amekaa chini na anaonekana mwenye uchungu sana. Ambapo kuna mwanamke mwingine aliyeinama na amevalia barakoa kwenye mdomo na amevalia pia glovu kwenye mikono yake.

Mama aliye hospitalini ambapo amembeba mtoto wake mchanga amefurahia sana kwa sababu amempata mtoto na mama mwenyewe amevalia nguo za hospitali zilizo na rangi ya nyeupe na madoadoa ya samawati.

Dawa, ambapo kuna dawa zenye tembe zilizowekwa hapo na dawa zipo ndani ya vichupa vidogo. Dawa hizi ziko kadha wa kadha ambapo kuna tembe zenyewe zina rangi ya kijani kibichi, kahawia na samawati.

Mwanaume amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Anashughulikiwa na mhudumu wa afya. Mwanaume mwenyewe anayekuwa amelala amevaa barakoa kwenye mdomo na nguo zake ni za rangi ya nyeusi. Mwenye anamhudumia amevaa nguo ya rangi ya nyeupe.

Dawa zilizo ndani ya kijiboksi chenye kiko na rangi ya nyekundu ambapo kiko na tablets ambazo ziko sixty tablets . Dawa yenyewe inaitwa Slow Fe ambayo inaonekana kukuwa supplement ya iron kwenye mwili.

Mtu aliyesimama ambapo amefurahia sana, ameweza kuinua mkono juu ambapo ako na bango lililoandikwa water step . Mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya samawati pamoja na jinzi yenye rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya ameweka pamba kwenye mkono wa mzee ambapo amemdunga sindano, ambapo mhudumu mwenyewe wa afya pamoja na mzee ambaye amekuja kudungwa sindano. Wote wamevaa barakoa. Mzee amevaa shati lenye shati ya kahawia.

Wahudumu wa afya ambapo wanamwangalia mzee maskio aliyekuja kuonwa maskio. Wahudumu wenyewe ni wawili ambapo kuna mwanamke na mwanamume. Mwanamke amevalia shati la samawati ambapo mwanamume amevalia shati ya nyeupe.

Watu waliokusanyika ambapo wameshikilia makaratasi yaliyo na viti ndani. Viti zenyewe ni zenye rangi ya nyeupe ambapo watu wenyewe wamevaa nguo zenye rangi ya samawati pamoja na kofia vilevile zenye rangi ya samawati.

Mazingira yaliyojaa takataka ambayo iko na plastiki mbalimbali ambapo watu wawili wanafagia takataka yenyewe kuhakikisha kwamba mazingira yenyewe ni safi. Watu wenyewe wamevalia nguo za nyeusi ambayo iko na michoro ya kijani kibichi. Vilevile wamevalia pia barakoa kwenye mapua na wamevalia pia glavu za nyeusi.

Msichana aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa cha kuonekana, ameekelewa kifaa cha kuonekana kwenye meno na mhudumu wa afya, mhudumu wa afya mwenyewe amevaa glavu kwenye mkono ambapo anajaribu kumwangalia msichana ako na shida gani kwenye upande wa meno yake.

Watu wawili , mmoja aliyekalia kwenye pikipiki na amevaa barakoa ambapo kuna chupa zimepangana hapo zilizowekelewa njugu juu na kwenye karatasi ya nailoni . Mtu aliyesimama upande mwingine amevalia kanzu ya rangi ya nyeupe ambapo yeye vilevile amevalia barakoa.

Mkusanyiko wa watu ambao wako na mazungumzo ambapo watu wenyewe wamevalia barakoa kwenye midomo na wengine wamevalia glavu za buluu kwa mikono pia. Watu wenyewe wamevaa shati za rangi ya nyeupe na wengine na makofia za rangi ya kahawia.

Kijichupa kidogo chenye rangi ya nyeusi na kifuniko cha nyeupe kilichoandikwa Balijaam, ambapo maandishi hayo yako kwenye rangi ya nyeupe na kwenye rangi ya manjano. Kijidude hiki kimewekwa chini kwenye simiti ambapo iko na maelezo iliyoandikwa kwenye chupa.

Mama amekaa ambapo ameshikwa kichwa na mtu ambapo, mtu anatumia kifaa kumwangalia kichwa. Mama mwenyewwe amevalia nguo ya nyeupe iliyo na madoadoa ya rangi ya kahawia ambapo pia ameshikilia leso ya rangi ya nyekundu.

Akina mama watano ambapo wawili wamekaa kwenye nyasi ambapo mmoja ambaye ni mkunga anajaribu kumsaidia mama aliye mjamzito na aliyelala chini. Wamama wengine watatu wamekalia kwenye viti na wanajaribu kuangalia kile ambacho mkunga anachofanya.

Chupa kidogo cha dawa kiko, juu ya meza ambapo chupa yenyewe ni rangi ya nyeupe, na madawa zipo zimetandazwa kwenye meza, tembe za dawa, ambapo tembe zenye ni zenye rangi ya nyekundu, chupa ya dawa imeandikwa kwa maandishi ya samawati na karatasi iliyoekwa kwa chupa ni karatasi ya rangi ya kijani kibichi.

Bango lenye dawa ya kuumwa na kichwa ambapo inaonyesha watu wanne wanaoumwa na kichwa na dawa lenyewe linaonyeshwa ambapo liko na kinga ya matatizo ya kisunzi kwenye kichwa mara kwa mara.

Mama amemshikilia mtoto wake ambapo mtoto anadungwa na muhudumu wa afya wa sindano, mtoto anaonekana kuhuzunika sana kwa sababu anadungwa shindano, na mhudumu wa afya amevaa kabuti la nyeupe na barakoa kwenye mdomo.

Moto mkali ulioibuka kwenye manyumba mbili ambapo moto imeshika kwenye manyumba yenyewe na inaendelea kuwaka. Moto yenyewe inatoa moshi ambayo inaharibu mazingira ambapo nyumba zinaonekana kuchomeka na kuharibika.

Vijichupa vidogo vya dawa ambavyo vimeandikwa na rangi ya nyeusi, nyeupe, kijani kibichi. Vijichupa vyenyewe ni vyenye rangi ya kahawia, samawati, nyeusi na kahawia. Vijichupa vyenyewe ni vinne ambavyo vimeekelewa kwenye picha.

Mhudumu wa afya anamwangalia mama kwenye masikio ambapo mama mwenyewe ameenda kuangaliliwa masikio na mama mwenyewe amevaa shati yenye rangi ya nyekundu. Mhudumu wa afya ameshika kifaa kwenye mkono ambapo anatumia kumwangalilia mama mwenyewe kwa masikio.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe anamshughulikia msichana aliyekalia hapo. Msichana mwenyewe amevalia nguo yenye rangi ya nyeupe iliyo na maridadi yenye rangi ya manjano.

Muhudumu wa afya amefurahia sana ambapo ako kwa mazungumzo na msichana aliye lala kwenye kitanda cha wagonjwa. Muhudumu mwenyewe amevalia nguo nyeusi ambapo ameshikilia kalamu na anamwelezea msichana, katika mazungumzo yao.

Mafuriko yametanda ambapo tuktuk mbili zinang'ang'ana kupita kwenye maji yaliyosababishwa na mafuriko ambapo tuktuk zenyewe ni zenye rangi ya manjano ambapo mtu wa pikipiki amebeba mtu nyuma na kuna mwavuli kwenye pikipiki yenyewe kwenye mvua yenyewe.

Chupa ama mkebe upo katika rangi ya nyekundu. Kuna maandishi ambayo ni rangi ya nyekundu, rangi ya samawati, rangi ya nyeupe na rangi ya nyeusi. Mkebe huu ama chupa uko na dawa ndani ambapo ni dawa ya kutumia kama mtu anataka kuongeza iron kwenye mwili.

Mama ako hospitalini na mtoto wake amabaye ameushikilia kwa mkono. Tunaona hapo kuna mhudumu wa afya ambaye anajaribu kumudunga shindano. Mhudumu mwenyewe amevaa nguo za samawati ambapo amevaa vitu vya mdomo.

Mzee amekaa chini ambapo mhudumu wa afya anajaribu kumdunga sindano , kando ya huyo mhudumu kuna karatasi ya manjano hapo kando alafu mzee amevaa kofia katika kichwa lake na mhudumu wa afya amevaa barakoa. Mhudumu mwenyewe amevaa nguo ya samawati.

Muhudumu wa afya anaangalia macho ya msichana ambaye amekuja kuonekana. Kuna curtains za rangi ya nyekundu ambapo yamewekwa hapo na pia muhudumu wa afya amevaa nguo ya nyeupe na msichana amevaa nguo ya nyeusi.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mwanamume, mwanamume ameshikilia mtoto kwenye mikono yake ambapo amemlaza kwenye mapaja. Mwanamume mwenyewe amevaa nguo ya nyeusi na mwanamke amevaa nguo ya nyekundu.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya nyeupe na amevaa miwani kwenye macho anamhudumia mtoto ambaye ameshikiliwa na msichana hapo. Msichana mwenyewe amevaa kofia yenye rangi ya nyekundu na mtoto mwenyewe amelala kwenye mapaja ya msichana na msichana anaonekana amemshikilia.

Kuna maporomoko ambayo yamefanyika katika sehemu hii. Tunaona yakwamba kuna maporomoko na imeanguka chini. Kuna watu ambao wanajaribu kutatua jinsi watakavyokabiliana na tatizo hili.

Mwanaume ako kwenye shamba ambayo ananyunyuzia dawa ya kuua wadudu kwenye mimea. Mwanaume mwenyewe amevaa nguo ya samawati na kwenye mikono kuna kinga ambayo ni rangi ya kijani kibichi.

Msichana ameenda hospitalini ambapo anaonekana na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevalia barakoa na ako na miwani kwenye macho. Anaonekana ya kwamba anamwangalia msichana, ambapo ako na shida ya meno.

Boksi la kubebea dawa ambapo kando yake kuna chupa na dawa yenyewe. Chupa yenyewe ni rangi nyeupe ambapo iko na maandishi yenye rangi ya samawati. Dawa zenyewe mtu anaweza tumia akiwa mgonjwa ambapo zinaweza kumponya.

Sabuni ya kuoga ambayo imefungwa katika karatasi ya nailoni , kuna maandishi hapo yenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe na nyekundu. Kando ya hizo sabuni mbili kuna vichupa vitatu ambavyo chupa moja iko na kifuniko cha manjano na zingine mbili vifuniko za nyeupe.

Dada ako hapo ameshikilia barakoa kwa mkono ambayo pia ameweza kuvaa kwa mdomo. Kuna watu watano ambao wanatembea hapo na dada amevaa shati ya nyekundu na watu wenyewe wamevaa shati za nyeupe.

Mhudumu wa afya anamdunga mtoto sindano kwenye mkono wa kushoto. Mtoto ameshikiliwa na mama hapo ambapo mtoto mwenyewe amevaa nguo ya samawati na mhudumu wa afya amejaribu kuinama ambapo amevaa barakoa na nguo ya nyeupe.

Watoto wawili wananawa mikono, wananawa kutoka kwa ndoo ambayo ni rangi ya nyekundu, ambapo wameinama na wanajaribu kunawa, huyo mtoto ambaye ako na rika kubwa kuliko mwingine anaonekana kumwelekeza huyo mdogo ambapo vile atakavyonawa.

Kuna maporomoko kwenye barabara ambapo yanaonekana kusababishwa na mvua nyingi ambayo imeharibu barabara. Kuna watu ambao wanajaribu kutatua ama kuangalia vile barabara imeharibika katika hiyo area .

Msichana amelala katika kitanda cha wagonjwa ambapo anaonekana na mhudumu wa afya, mhudumu wa afya anaonekana kumwekelea chombo cha kuangalia meno kwa mdomo na wako hospitalini. Mhudumu wa afya amevalia glavu zenye colour nyeupe.

Kuna mafuriko ambako magari yanang'ang'ana kupita. Kuna gari la samawati ambalo limeng'ang'ana kupita na kuna tuktuk mbili na pia kuna matatu moja ambapo mvua inaonekana kuwa inanyesha na watu wako na mwavuli.

Mtu amekaa kwenye kiti ya samawati na ameshikilia vibuyu viwili vidogo ambavyo ni vya rangi ya nyeupe. Mtu mwenyewe amevaa aproni ya color ya nyeupe na nguo ingine yamevaa ni ya color ya nyeusi.

Wanawake wawili wanajaribu kuchota maji kwenye mfereji, na mwanamke mmoja amevalia shati ya nyeupe, na mwingine wa pili amevalia shati ya samawati.